Eneo la hospitalini kwenye korido, ambapo katika korido hilo chini yake kukiwa kumetandikwa kapeti jekundu, huku pembeni mwake kukiwa kuna ukuta wa kioo na mbeleni kukiwa kuna vyumba tofautitofauti katika hospitali hiyo.